Mashine ya kielektroniki inayotoa huduma za kibenki kwa masaa ishirini na nne, pale ambapo mteja ataingiza kadi ya benki kisha kuingiza nywila yake, ndipo atakapopata huduma mbalimbali zinazotolewa na mashine hiyo.

Eneo la nje ya benki iliyo na nguzo refu na imara zilizoshikilia paa la jengo hilo, kukiwa kuna milango na madirisha ya vioo yaliyobandikwa matangazo mbalimbali. Pia kuna magari yaliyopo katika maeneo ya maegesho.

Mazingira ya nje jengo la benki ya "Eco bank" ambalo lina madirisha na milango mipana iliyotengenezwa kwa vioo. Ikiwa na matangazo yanayoonyesha huduma mbalimbali zinazotolewa kama vile:kutoa pesa, kuweka pesa au kufungua akaunti.

Mkusanyiko mkubwa wa wanawake na wanaume, wakiwa wapo ndani ya bar wakicheza mziki, wengine wakifanya mazungumzo na kunywa vinywaji. Eneo hilo limepambwa kwa urembo, na taa za rangi za aina tofautitofauti.

Wanaume walioketi katika viti ndani ya baa wakiwa wanakunywa vinywaji vyenye vilevi vilivyopo juu ya meza. Na muhudumu wa kike amesimama ili kuwasikiliza kile wanachotaka kuhudumiwa.

Mhudumu wa kike akiwa yupo katika baa akiwahudumia wateja walioketi katika viti, na kuwapatia vinywaji aina ya vilevi pamoja na soda akiweka mezani.

Mazingira ya baa sehemu ya kaunta, iliyo na vinywaji au vilevi vilivyopangwa katika rafu za mbao na vingine vimehifadhiwa katika majokofu, pia kuna urembo wa maua yaliyopo juu ya meza na picha iliyoning’inizwa ukutani.

Watu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamekusanyika katika eneo la baa, ambapo kuna mwanga hafifu wakiwa wanafanya mazungumzo na kunywa vinywaji vilivyo na vilevi.

Mwanamke mwenye asili ya kizungu amevaa fulana ya rangi nyeupe amesimama katika eneo la baa, huko mkononi akiwa na kinywaji na mhudumu amesimama katika kaunta iliyo na vinywaji vya aina mbalimbali vilivyopangwa katika rafu za mbao.

Wanaume wameketi kwenye stuli refu ndani ya baa wakiwa wanakunywa vilevi vya aina mbalimbali, wakimtazama mhudumu aliyesimama mbele ya kaunta iliyo na vinywaji vilivyopangwa katika rafu za mbao.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika katika baa, ambapo wanapata burudani nzuri ya muziki, Wakiwa wanakunywa vinywaji vyenye vilevi, na wengine wakifanya mazungumzo.

Mwanaume ambaye ni mhudumu wa baa amesimama katika eneo la kaunta, ambapo kuna vinywaji au vilevi vimepangwa katika rafu za vioo, pia kuna meza refu iliyo na urembo na stuli za kukalia.

Magari mengi ya rangi na aina tofauti yakiwa yamepangwa kwa mstari ulionyooka, ndani ya maegesho ya magari yakiwa yanauzwa au kukodishwa kwa mteja atakaehitaji huduma hiyo.

Magari ya rangi nyeupe ya aina moja yameegeshwa katika eneo maalum la maegesho ya magari, yakijipanga katika mstari ulionyooka tayari kwa ajili ya kuuzwa au kukodishwa.

Kijana wa kiume laiyevaa fulana ya rangi nyeupe na barakoa ya rangi nyeusi, amesimama mbele ya gari zuri na jipya ambalo lipo katika maegesho ya magari, likiwa linauzwa au kukodishwa.

Magari ya aina moja yenye rangi nyeusi yameegeshwa katika eneo maalumu kwa ajili ya kuuzwa au kukodishwa kwa mteja atakayehitaji huduma hiyo muhimu ya usafiri.

Magari mawili yakiwa ndani ya jengo lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae. Magari hayo yanauzwa au kukodishwa kwa mtu atakaye hitaji huduma ya usafiri.

Mwanamke akiwa anaingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma wa duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeupe amesimama katika kibanda kidogo chenye mlango mpana, uliotengenezwa kwa chuma, kinachotoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa na ya kielektroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, mteja atakapoingiza fedha na kuandika kiasi anachohitaji kwa kubonyeza vitufe vyenye namba, ndipo bomba litaanza kutiririsha maziwa.

Mwanaume mwenye asili ya kizungu, amesimama katika kibanda kidogo ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika mashine ya kielektroniki, yenye dirisha dogo lenye bomba. Pia kuna mayai yaliyopangwa ambayo huuzwa.

Mwanamke akiwa anaingia katika mlango mdogo; wa duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, likiwa na picha ya ng'ombe anakula majani na maziwa yakiwa kwenye glasi au kikombe.

Mashine za kisasa na za kielektroniki zimepangwa katika mstari zinazotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali mteja huingiza kiasi anachohitaji kwa kubonyeza vitufe vyenye namba, kisha maziwa hutiririka kupitia katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo.

Mashine kubwa ya kielektroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu ikiwa imewekwa ndani ya duka. Mteja huandika kiasi anachohitaji kupitia katika vitufe vyenye namba kisha bomba huanza kutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa na ya kieletroniki itoayo huduma ya uuzaji wa maziwa ikiwa ndani ya duka. Mteja huingiza fedha kisha kuandika kiasi anachohitaji ndipo maziwa yatapotitirika kupitia katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo.

Mashine ya kisasa na ya kielektroniki inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, mteja atakapoandika kiasi anacho hitaji kwa kubonyeza vitufe vyenye namba, ndipo bomba litaanza kutiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Mashine ya kielektroniki na ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipokuwa na mhudumu imehifadhiwa ndani ya chumba ikiwa ina skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba vinavyotumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mtoto mdogo aliyesimama ndani ya duka, akiwa anatazama bidhaa ya kununua ambayo ni maziwa yaliyohifadhiwa katika karatasi ngumu au chupa za plastiki na kupangwa katika rafu za chuma.

Kibanda kidogo chenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, nje kukiwa na jiko lenye: sufuria, madumu, ndoo za maji na karai.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali inabomba linalotiririsha maziwa, ikiwa ina picha ya ng'ombe akila majani na maziwa yaliyopo katika kikombe.

Mashine za kisasa na za kielektroniki zinazotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali mteja hubonyeza vitufe vyenye namba ili kuingiza ujazo, na kukinga maziwa katika bomba dogo lililo katika dirisha la mashine hizo.

Mwanaume aliyesimama katika kibanda kidogo chenye mlango mpana wa chuma, ndani yake kuna mashine ya kisasa na ya kielektroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu.

Mashine mbili kubwa za kielektroniki na za kisasa, zinazotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipo kuwa na mhudumu. Zikiwa zina picha ya ng'ombe anayekula majani na mtoto mdogo anaye kunywa maziwa.

Mashine ya kisasa na ya kielektroniki iliyopo katika kona ya chumba inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika bomba dogo lililopo ndani ya kidirisha, pia kuna skrini ya kidijitali yenye vitufe inayotumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mashine ya kielektroniki inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, ikiwa ina vitufe vyenye namba vinavyotumika kuandika ujazo unaohitaji, na bomba la kutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa na yakielektroniki inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo, lenye bomba ikiwa na vitufe vyenye namba vinavyotumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mashine kubwa na ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pale ambapo mteja ataingiza fedha, kisha kuandika ujazo anaohitaji ndipo bomba litaanza kutiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, likiwa lina majokofu na picha ya mtoto, glasi ya maziwa na ng'ombe akila majani zilizochorwa na kupakwa rangi tofauti tofauti.

Kijana wa kiume amesimama mbele ya mashine inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akikinga maziwa yanayotiririka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo, pembeni kuna skrerini ya kidigitali yenye vitufe vinavyotumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mashine mbili za kisasa na za kielektroniki ambazo hutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali mabomba madogo hutiririsha maziwa yaliyopo katika dirisha la mashine hizo.

Mwanamke aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa yaliyohifadhiwa katika chupa za plastiki na kupangwa katika rafu za chuma.

Mwanaume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anamimina maziwa kutoka kwenye jagi na kuweka kwenye kikombe alichoshika mkononi.

Kijana wa kiume aliyesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipokuwa na muhudumu bali mteja huandika kiasi anachohitaji katika vitufe vyenye namba kIsha bomba hutiririsha maziwa lililopo ndani ya dirisha dogo.

Mashine ya kisasa na kielektroniki inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa. Ikiwa ndani ya kibanda kidogo mashine hiyo ina vitufe vyenye namba vinavyotumika kuingiza kiasi unachohitaji, na bomba linalotiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa na ya kieletroniki inayotumia umeme kujiongoza yenyewe pasipo kua na muhudumu, ikitoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika bomba dogo lililopo ndani ya dirisha dogo

Mwanamke aliyevaa kofia kichwani amesimama nje ya duka dogo, linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anapokea maziwa yaliyopo katika chupa ya plastiki kutoka kwa mhudumu aliyesimama ndani ya duka.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, likiwa na maziwa yaliyopangwa katika rafu za mbao na kuhifadhiwa katika maboksi na mashine ya kisasa ambayo hutoa maziwa katika dirisha dogo.

Duka dogo lenye mlango na dirisha iliyotengenezwa kwa chuma ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa ndani kukiwa na meza iliyo na ndoo na chupa juu yake.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia vioo kikiwa kina picha za ng'ombe ya kila majani na kikombe chenye maziwa kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine imara na ya kielektroniki inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali maziwa hutiririka kupitia katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo, pale ambapo mteja ataandika kiasi anachohitaji kwa kupitia vitufe vyenye namba.

Mashine ya kisasa na ya kielektroniki inayotumia umeme ili kufanyakazi ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu. Ikiwa ina picha ya ng'ombe anayekula majani na pembeni kuna vifurushi vidogo vyenye bidhaa zinazouzwa .

Mashine ya kisasa na ya kielektroniki, inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokua na muhudumu bali mteja hukinga kiasi anachokihitaji katika bomba linalotiririsha maziwa.

Mwanaume aliyevaa shati la mikono mirefu amesimama ndani ya duka dogo linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa yaliyohifadhiwa katika vyupa vya plastiki na kupangwa katika rafu za mbao.

Mashine ya kisasa na ya kielektroniki inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokua na muhudumu, ikiwa imefunguliwa na ndani kuna eneo la kuhifadhia maziwa na feni inayotoa ubaridi ili maziwa yasiharibike.

Vijana wa kiume walioketi katika viti ndani ya mgahawa mdogo wakiwawana nyuso za furaha na kila mmoja ameshika kikombe kilichojaa maziwa safi na salama kwaajili ya afya binadamu.

Mashine mbili na za kisasa zinazotoa huduma ya uuzaji wa maziwa. Zikiwa na bomba linalotiririsha maziwa, ndani ya dirisha dogo na skrini ya kidijitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mashine za kisasa na za kielektroniki zinazotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu. Bali mteja huandika kiasi nachohitaji, kupitia katika vitufe vyenye namba kisha maziwa hutoka kutoka kwenye bomba lililopo ndani ya dirisha dogo ya mashine hiyo.

Wateja wakiwa wamesimama katika dirisha dogo la kibanda chenye mlango mpana wa chuma, ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma hiyo.

Wanaume wakiwa wamesimama katika mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma wa duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, mbele yao kuna usafiri ambao ni pikipiki iliyobeba dumu la kuhifadhia maziwa.

Mashine ya kieletroniki ambayo inatumia umeme kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ina dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa na vitufe vyenye namba vinavyotumika kuandika kiasi unachohitaji.

Kijana wa kiume amesimama nje ya duka lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, likiwa lina maandishi yanayoonyesha kuwa huduma ya uuzaji wa maziwa inapatikana.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya duka mmoja ameshikilia dumu akimimina maziwa katika kikombe, duka hilo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pamoja na vitafunwa kama vile maandazi.

Wanaume waliosimama kwa mstari nje ya duka linalotoa huduma ya maziwa, yaliyohifadhiwa katika vyupa plastiki na kupangwa katika meza ya vioo.

Mwanamke amesimama mbele ya mlango mpana wa duka dogo uliotengenezwa kwa kutumia chuma, linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa likiwa na picha ya ng'ombe akila majani.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, kikiwa na chombo ambacho kinakingia maziwa kilichopo katika dirisha dogo la mashine hiyo.

Mwanaume aliyevaa kofia amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya utoaji wa maziwa pale ambapo atabonyeza vitufe kuekeza kiasi atakachohitaji ndipo bomba litaanza kutiririsha maziwa.

Wateja wa kike na wa kiume wakiwa katika foleni ili kupata huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika mashine ya kieletroniki na ya kisasa yenye bomba ambalo linatiririsha maziwa, lililopo ndani ya dirisha dogo.

Mwanaume akiwa katika pikipiki ambayo imebeba madumu makubwa ya chuma, yanayotumika kuhifadhia maziwa amesimamisha mbele ya kibanda kidogo. Ambacho kinatoa huduma ya kuuza maziwa.

Mashine ya kisasa na ya kielektroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kwa kutiririsha katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo na kuna vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mwanamke ambaye ni muhudumu anatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, amesimama ndani ya duka akimimina maziwa kuweka katika chombo cha mteja. Nyuma yake kuna majokofu ambayo hutumika kuifadhia maziwa ili yasiharibike.

Mwanamke amesimama mbele ya mashine ya kielektroniki na ya kisasa, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa akiwa anakinga maziwa kwenye kikombe kupitia katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo.

Vitu mbalimbali vya samani kama vile meza ndogo na makochi yaliyotengenezwa kwa mbao, magodoro laini na vitambaa vya rangi tofautitofauti, vimekusanywa katika eneo moja kwa ajili ya mauzo.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, zimekusanywa ndani ya jengo kwa ajili ya mauzo zikiwemo meza, stuli ndogo za kuwekea vitu vidogovidogo na masofa kwaajili ya kukalia.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya uuzaji vitu mbalimbali samani, kama vile masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vizuri vikiwa vina mito ya kuegemea.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao. Ambayo ni masofa yenye magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi vimetolewa katika eneo la nje kwa ajili ya mauzo.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, kikiwa pamoja na godoro lake vimetolewa katika eneo la nje kwa ajili ya mauzo.

Vitanda vizuri vilivyo tengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi nyeupe, kwa pembeni vikiwa na madroo ya kuhifadhia vitu vidogovidogo, vikiwa tayari kwaajili ya kuuzwa

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa kutumia mbao kikiwa kina godoro lililotandikwa kwa shuka la rangi nyeupe pia kuna mito ya kulalia, kitanda hicho kipo tayari kwa kuuzwa na kutumiwa na mteja.

Masofa mazuri yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe ikiwa pamoja na mito yake. Imetolewa katika eneo la nje ili wateja waweze kuona kwa urahisi.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao pamoja na chuma, vikiunganishwa kitanda cha chini na cha juu vikiwa vimewekwa katika eneo la nje kwa ajili ya mauzo.

Meza nzuri iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, ikiwa ina muundo wa duara na nguzo moja iliyoshikilia, ikitawanyika kwa chini ili kuipa uimara isianguke kwa urahisi.

Vitu vya samani ambavyo ni viti vilivyo tengenezwa kwa kutumia mbao vikiwekwa magodoro na vitambaa ili mtu asiumie atakapoketi kwa mda mrefu, vimetolewa katika eneo la nje kwaajili ya kuuzwa.

Jengo pana ambalo ndani yake lina vitu vya samani kama vile:meza za kulia chakula, stuli ndogo pamoja na masofa, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao ambavyo ni meza yenye umbo la duara na viti vinne vimewekwa katika eneo la nje kwa ajili ya mauzo.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao pamoja na chuma, vimepakwa rangi tofautitofauti na kutolewa katika eneo la nje ili viweze kuuzwa.

Vitu mbalimbali vya samani vikiwa vimekusanywa katika eneo moja kwa ajili ya mauzo; kama vile makochi ya kukalia pamoja na makabati ya kuhifadhia vitu mbalimbali, kama nguo na viatu.

Vitu mbalimbali vya samani vimekusanywa ndani ya jengo moja kwa ajili ya mauzo, kama vile: meza ya kulia chakula, stuli pamoja na masofa yaliyotengenezwa kwa magodoro laini na vitambaa vya rangi tofautitofauti.

Vitanda vizuri vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao vikipakwa rangi tofautitofauti, vipo tayari kwa ajili ya mauzo na vimewekwa katika eneo la nje ili mteja aweze kuona kwa urahisi.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao vikiwa vimewekwa katika eneo la nje kwa ajili ya mauzo vitu hivyo ni pamoja na meza, makochi na kabati.

Kitanda kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao na kupakwa rangi nzuri ya kahawia, kikiwa tayari kimetolewa katika eneo la nje ili kuweza kuuzwa kwa mteja atakayehitaji.

Vitu vya samani vilivyokusanywa ndani ya jengo safi na la kisasa kwa ajili jili ya mauzo, vikiwemo vitanda vyene magodoro yaliyotandikwa na mito yenye rangi ya aina tofauti tofauti.

Vituo vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao ikiwemo meza pana iliyopakwa rangi nzuri ya kahawia, na viti ambavyo hutumiwa na ofisini kwa kukaliwa na mtu mmoja mmoja.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, vikiwa vimeunganishwa kitanda cha chini na kitanda cha juu, vimetolewa katika eneo la nje kwaajili ya mauzo.

Vitu vya samani mbalimbali vilivyokusanywa ndani ya jengo moja kwaajili ya mauzo, vikiwemo viti au masofa meza za kulia chakula na stuli za kuwekea vitu vidogo vidogo.

Mafundi wa kiume wakiwa katika ofisi ndogo ambapo wanafanya shughuli ya utengenezaji wa vitu vya samani kama vile: meza, vitanda na makabati.

Vitu vya samani vilivotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia, ikiwa ni meza yenye umbo la duara na viti vilivyoizunguka, vinavotumiwa kwa ajili ya chakula, vikiwa tayari kwa mauzo.

Vitu mbalimbali vya thamani vimetolewa katika eneo la nje kwa ajili ya mauzo mfano ni makabati ya kuhifadhia nguo na viatu na makochi ya kukalia, yaliotengenezwa kwa magodoro laini na vitambaa vya rangi tofauti tofauti.

Duka kubwa linalotoa huduma ya uuzaji wa vitu vya samani kama vile meza pamoja na masofa ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe.

Vitu vya samani vilivyo tengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi nzuri ya kuvutia, mfano ni meza na madroo ambayo yapo tayari kwaajili ya mauzo.

Vitu vya samani vilivotengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa vimekusanywa kwa pamoja ndani ya chumba mfano ni meza ya kulia chakula na makochi yaliyotengenezwa kwa mbao, kwa godoro laini na vitambaa.

Jengo kubwa ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vitu mbalimbali vya samani, ikiwemo meza na masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro, vitambaa laini vya rangi nyeusi.

Kitanda kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia inayongaa, kimewekwa katika eneo la nje, Ili mteja aweze kuvutiwa na kufanya manunuzi ya kitanda hicho.

Mazingira mazuri na ya kuvutia ya hoteli ambapo wateja hupata huduma mbalimbali za vyakula wanavyohitaji, kukiwa na viti na meza pia kuna mapambo yaliyopo katika ukuta.

Mwanaume akiwa amesimama katika eneo la mapokezi ya hoteli ya kisasa, akihudumiwa na wanawake wawili waliovaa sare; pia kuna urembo wa picha ulioning'inizwa ukutani na kochi la kupumzika wakati wa kusubiri kupatiwa huduma.

Eneo la mapokezi ya hoteli ya kisasa iliyo na sakafu safi na mwanga wa kutosha, ikiwa ina mapambo ya maua na picha zilizoning'inizwa ukutani. Pia kuna makochi ya kupumzikia wateja wakati wakisubiri huduma.

Chumba cha hoteli ya kisasa chenye kitanda kikubwa kilichotandikwa kwa mashuka safi, kikiwa pamoja na mito na meza ndogo ya kuwekea vitu vidogo vidogo na kiti cha kukalia.

Eneo la mapokezi la hoteli nzurina ya kisasa likiwa na masofa ambayo wateja hupumzika wakati wa kusubiri huduma na meza yenye vitabu mbalimbali na magazeti ya kujisomea.

Mkusanyiko wa watu wengi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika mazingira ya soko. Ambapo panafanyika biashara ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula.

Mwanaume aliyesimama katika mazingira ya soko. Ambapo biashara zinafanyika za uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali, zinazotumika katika maandalizi ya chakula, mfano ni matunda ya aina mbalimbali.

Mwanamke akiwa amesimama katika mazingira ya soko akifanya manunuzi ya mboga za majani ambazo anazipokea kutoka kwa muuzaji, pia kuna matunda kama vile ndizi zilizoning'inizwa.

Mwanamke akiwa yupo katika mazingira ya soko. Akifanya manunuzi ya viungo mbalimbali vinavyotumika katika maandalizi ya chakula kama vile nyanya. Kwa kuchagua na kuweka katika bakuli kubwa.

Wanawake na wanaume wakiwa katika eneo la soko wakiwa wanachagua bidhaa za kununua zilizosambazwa chini kama vile: maembe, nyanya, karoti na mikungu ya ndizi.

Watu wakiwa wamekusanyika katika eneo la soko, ambapo biashara zinafanyika za uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula.

Vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma vikiwa vimekusanywa karika eneo la soko kwa ajili ya mauzo, mfano ni majiko ya kupikia, sufuria pamoja na vikaangio.

Mwanaume na mwanamke wakiwa katika eneo la soko ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa zinazotumika katika maandalizi ya chakula kama vile: hoho, karoti, nyanya pamoja na ngogwe.

Mwanaume akiwa ameketi akisoma gazeti katika mazingira ya soko, ambapo bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula zinauzwa, mfano ni nyanya, vitunguu, karoti na matunda, kama vile mananasi, machungwa na ndizi.

Wanaume na wanawake wakiwa katika mazingira ya soko ambapo biashara zinafanyika za uuzaji na ununuzi wa nafaka, mfano ni: mchele, mahindi na maharage iliyohifadhiwa katika magunia.

Wanawake na wanaume waliokusanyika katika mazingira ya soko, ambapo biashara ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali zinafanyika, zikiwemo nyanya na vitunguu vilivyopangwa kwa mafungu.

Wanawake wawili wakiwa katika eneo la soko ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa juu ya meza zikiuzwa, mengi yakiwa ni matunda kama vile machungwa, maembe, ndizi na mapapai.

Mwanamke akiwa ameketi katika mazingira ya soko, akiuza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula, kama vile, vitunguu, nyanya na karoti.

Nyumba kubwa ya kisasa na ya ghorofa mbili iliyopo ndani ya uzio wa michongoma, ambayo inauzwa au kukodishwa kwa mtu yeyote atakayehitaji kufanya kama makazi ya kuishi.

Mwanaume alievaa suti akiwa yupo ndani ya jengo anakagua chumba kizuri na kisafi chenye sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia vigae na kuta zilizopakwa rangi nyeupe, milango mipana ya vioo, sehemu io inauzwa au kukodishwa kwa mtu atakae hitaji kufanya makazi ama ofisi za biashara.

Mteja akiwa anaonyeshwa nyumba nzuri na ya kisasa yenye viti vya ndani kama makochi na mapambo ya maua na taa zenye rangi nzuri za kuvutia, ili aweze kuinunua au kukodisha na kufanya makazi ya kuishi.

Jengo kubwa la gorofa likiwa lipo katika hatua za matengenezo, ambalo huuzwa au kukodishwa kwa watu watakaohitaji kufanya makazi ya kuishi au ofisi za biashara.

Jengo kubwa ambalo lina maduka madogomadogo ndani yake ambayo yanauza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza nguo za kiume kama vile makoti na mashati yaliyo ning'inizwa katika chuma.

Jengo la duka kubwa ambalo ndani yake kuna maduka madogo madogo yanayotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, mojawapo likiwa linauza nguo mfano ni mashati yaliyo pangwa juu ya meza, na makoti na suruali zilizo ning'inizwa.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayouza bidhaa tofauti tofauti. Moja wapo likiwa linauza makoti ya suti yaliyoning'inizwa katika chuma.

Jengo na duka kubwa na la kisasa, ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti. Mojawapo likiwa linauza nguo za wanawake, baadhi zimevalishwa kwenye vinyago ili kuwavutia wateja.

Jengo kubwa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti. Mojawapo ukiwa ni mgahawa unaouza vyakula vya kuoka kama vile mikate, maandazi na keki.

Jengo kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayofanya biashara tofauti tofauti, moja wapo ikiwa ni mgahawa unaotoa huduma za vyakula.

Mwanaume amesimama ndani ya duka dogo kati ya mengi yaliyopo katika jengo moja akiwa anachagua bidhaa ya kununua, ambavyo ni viatu vya wanaume vilivyotengenezwa kwa ngozi vikiwa na rangi tofauti tofauti.

Jengo kubwa ambalo ndani yake lina maduka madogo yanayouza bidhaa tofauti tofauti, mojawapo likiwa linauza nguo. Ikiwa ni makoti, magauni na sketi zilizoning'inizwa katika chuma.

Jengo kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza viatu vya watoto wadogo wa kike na wa kiume vilivyoning'inizwa katika chuma.

Jengo kubwa na la kisasa lenye maduka madogomadogo ndani yake ambayo yanauza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza nguo mfano ni makoti yaliyoning'inizwa na mashati yaliokunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu za chuma.

Jengo la duka kubwa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, moja wapo likiwa linauza mikoba inayotumiwa na wanawake pamoja na makoti yaliyoning'inizwa katika vyuma.

Wanawake wawili waliosimama katika duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanachagua vyakula vya kuoka vilivyopangwa katika meza za vioo, mfano ni mikate.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae. Likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali vikiwemo viungo vinavyotumika katika maandalizi ya chakula.

Mwanamke akiwa amesimama katika duka kubwa na la kisasa, linalotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula akihifadhi katika mkoba alioubeba begani.

Duka kubwa na lenye mwanga wa kutosha, sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae likiwa linato huduma ya uuzaji wa matunda, pamoja na mboga za majani ili kwenda kuandaa chakula.

Mwanamke akiwa amesimama katika korido ya duka kubwa na la kisasa yenye sakafu safi, iliyotengenezwa kwa vigae akichagua baadhi ya vyombo vilivyopo katika rafu za chuma, mfano ni mabakuli, sahani na vikombe.

Duka kubwa na la kisasa, linalotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo mikate iliyopangwa katika rafu za mbao pamoja na unga wa ngano uliohifadhiwa katika paketi.

Mwanamke akitembea katika korido refu ya duka kubwa na la kisasa lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae. Mkononi amebeba kapu lililojaa bidhaa ambazo amezichagua kutoka kati ya bidhaa nyingi zilizopangwa katika rafu za mbao.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zinazotumika kusafishia kinywa kama vile miswaki na dawa za meno, zikiwa zimehifadhiwa katika rafu za mbao.

Mwanamke akiwa katika duka kubwa na la kisasa lililo na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, akichagua baadhi ya bidhaa na kuhifadhi katika kapu la kubebea ili kwenda sehemu ya kaunta na kulipia.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu iliyotengenezwa kwa viage na mwanga wa kutosha utokanao nataa zilizofungwa juu, likiwa linauza bidhaa mbalimbali zinazotumiwa na wanawake, kama vile: mafuta ya kujipaka, marashi na kadhalika.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu safi yenye vigae, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vitu mbalimbali vya kielektroniki kama vile majokofu, runinga pamoja na majiko ya umeme.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha na sakafu safi zilizotengenezwa kwa vigae linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika rafu, kuna sehemu ya malipo yenye kompyuta.

Mwanamke akiwa amesimama katika kolido ya duka kubwa na la kisasa lenye mwangaza wa kutosha, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula.

Duka kubwa na la kisasa linalouza mbalimbali ikiwemo nafaka kama vile: njegere, maharage, mchele na mahindi pia kuna matunda kama ndizi na mananasi.